Kizuizi cha usalama cha mbao kilicho pakwa rangi nyekundu na nyeupe kimejengwa nusu mzunguko mahali ambapo gari la wagonjwa la msalaba mwekundu limekwama kwenye kidimbwi kilicho jaa maji. Huenda kutokana na mvua kubwa kunyesha.